Mlango mwekundu unuonekana kuwa na umalizaaji laini labda wa mbao iliyopakwa rangi vizuri. Kuna vipande kadhaa vya mbao vilivyo pangwa wima vikitoka muundo fulani . Kuna lebo nyeupe kwenye mlango.

Wanaume wawili wanafanya mazoezi ya ndondi, ndani ya chumba. Mwanamme mmoja amesimama, amevaa sweta nyekundu na suruali ya buluu, na ameshika begi kubwa cheusi la mazoezi.

Mwanaume aliyevaa suti na tai anaonekana akizungumza kwenye kwenye kinara mbele ya adhira. Nyuma yake kuna pango kubwa lenye maandishi visa conference, team empowerment and engagement in potential of children with disability pia Kuna nembo mbalimbali ikiwemo UNICEF.

Rundo la vitabu vyembamba, vingine vitabu vya hadithi, au vya kusoma kwa watoto vinaonekana. Kifuniko cha juu cha vitabu vinaonekana vbizuri zaidi kikiwa na rangi nyekungu na mchoro wa picha iliochorwa, inayoashilia mandari ya vijijini.

Mchezo wa soka ya watu wenye ulemavu wa viungo unaendelea. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe, ameinua mguu wake moja juu kuelekea kwa mpira.

Ishara ya mwelekeo imeandikwa kwenye nguzo. Ishara yenyewe ni ya rangi ya kijani. Iliyo na mshale mkubwa unaoelekea upande wa kushoto. Juu ya ishara hiyo kuna neno shule ya upili, na chini kuna neno ofisi.

Kitabu cha somo la teknolojia ya kompyuta. Ni kitabu cha wanafunzi na kimetengwa kwa ajili ya darasa la saba. Kinaonekana kimefunikwa na karatasi ya plastiki ya wazi.

Sakafu inaelekeza kwenye udongo mkavu, ambapo kuna viombo kadhalika vya watoto kuchezea kando yake kuna mti na nyasi kavu kwa uwanja.

Ubao ulio wa rangi nyeupe, yenye mstari ya bluu ukiwa na maandishi ya kalamu ya bluu inaonekana, maandishi yanaonyesha tarehe na swali. Tarehe iliyoandikwa ni jumatatu, tarehe 24, mwezi wa pili, mwaka wa 2025.

Bango lenye sheria na mandhari ya shule, linaonekana likiwa limewekwa ukutani. Bango hilo lina orodha ya kanuni na miongozo iliyoandikwa kwa herufi kubwa. Kila moja, ikiwa katika kisuizi chake chenye rangi tofauti.

Jengo fupi la shyule lina ukuta mweupe na paa la bati, lenye kutu kidogo. Ukuta wa jengo hili umepambwa kwa michoro ya wanyama pori, wa kiafrika kama twiga, nyati na tembo.

Sehemu ya ukuta iliofunikwa na vigae vya rangi ya kahawia na machungwa Kwa upande wa kushoto inaonekana na sehemu nyingine ya ukuta yenye rangi nyepesi pengine nyeupe au kijivu inaonekana upande wa kulia.

Kitabu cha shule ambacho kinaonekana kuwa kitabu cha kufundishia lugha ya kifaransa kinaonekana. Kitabu hicho kime chapisho na kampuni ya longhorn na chini ya kichwa kuna duara ndogo ya rangi ya chungwa na bluu yenye nambari nne kuonyesha kuwa kitabu hiki ni cha darasa la nne.

Jengo la gorofa tatu, linaonekana kuwa Na malazi au makazi, pengine hata mabweni ya shule ama hata makazi ya bei nafuu. Jengo hili limejengwa Kwa mawe uashi na limepakwa rangi ya kahawia kijivu na lina miundo ya chuma nyeusi kwa ajili ya ngazi na corridor za nje.

Kikundi cha watu, wakiwemo wanariadha wawili, waliyo kwenye viti vya magurudumu, wote wakiwa waevalia sare nyekundu . Watu wawili wa kwanza, mwanaume na mwanamke, mwanamke ako katika kiti cha magurudumu na amebeba bendera ya Kenya.

Sehemu ya ndani ya chumba inaonekana ikiwa na zamani mbili za kuhifadhi vitu ambazo zinaonekana kama makabati au rafu zikiwa zimepangwa karibu na ukuta.

Ubao ambao umeandikwa na maandishi ya rangi ya bluu nyekundu na nyeusi unaonekana katikati ya ubao kuna rula ya rangi ya machungwa ambayo imesimamishwa.

Mwanariadha anayeitwa Samson Majuk anaonekana akiruka kwenye uwanja wa riadha labda akifanya mazoezi ya kuruka mbali. Mwanariadha huyo anatoka taifa la Kenya anafanya michezo ya watu wenye ulemavu, matukio yake ni ya mita mia moja, mita mia mbili na kuruka mbali.

Jengo la ghorofa, linaonekana ambalo linaonekana kama jengo la makazi. Limejengwa kwa kutumia mawe ya rangi ya kijivu kahawia. Lina ghorofa mbili ambazo ziko wazi mbele na milango yao inaonekana. Milango yenyewe imepakwa rangi nyekundu.

Madirisha manne yamepakwa rangi ya manjano Maua yakapaliliwa nyasi imekatwa nyumba yenyewe ina sehemu mobility na milango tofauti.

Kifaa cheupe , kinachofanana na kabati au kitengo cha kuhifadhi kikiwa na paneli nyeusi mbele , kinaonekana kuwa na magurudumu madogo chini .Yakipendekeza kinaweza kusongeshwa kwa urahisi.

Uwanja wa michezo wa nje ambao unaonekana hauko katika hali nzuri. Kuna pembea mbili zilizotengeneza kwa chuma zikiwa na rangi ya nyekundu na nyeupe. Vifaa hivi vinaonekana kuchakaa.

Kabati au rafu yenye vitengo vingi vidogo vinavyoonekana kuhifadhi vitu fulani .kila kitengo kina nafasi yake tofauti kuna vitabu au daftari la rangi ya bluu Kwa mkononwa kushoto.

Ratiba ya shule ya Atika Road Christian School imeshikanishwa katika ukuta wenye rangi nyeupe ambayo haijakolea. Ratiba iyo imeandikwa kwenye karatasi na ina mandishi ya rangi nyeusi.

Chumba kinachoonekana kama darasa, chenye viti na meza, zilizopangwa kwa mstari. Viti ni vya plastiki. Chumba hicho, kina kuta zenye rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, na kahawia iliyokoza.

Chumba hiki kinaonekana kuwa cha maabara ya kompyuta. Kuna meza mbili ndefu nyeupe ambazo kompyuta kadhaa zimewekelewa. Kompyuta zenyewe zinaonekana kuwa za zamani.

Mwanamke mlemavu anaonekana ameketi kwenye mashua ndogo akiwa tayari kukanyaga Kasia. Amevaa fulana nyekundu, yenye maandishi Kenya mbele, na kofia. Inaonekana kama, yupo katika mazingira ya maji labda mto au ziwa, na kuna miti na mimea inayozunguka maji nyuma yake.

Mwanamke ameketi kwenye benchi ya mazoezi, ya kunyanyua vyuma ndani ya Gym . Mwanamke huyo amevaa fulana nyekundu, suruali nyeusi na viatu vya michezo vyenye rangi nyekundu.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia suti la rangi ya bluu anaonekana akiwa ameshikilia kipasa sauti mbele ya jukwaa ambalo limetengenezwa kutumia mbao. Nyuma yake kuna bango ambalo limeandikwa kwa rangi ya manjano.

Bango lenye kichwa msitu yetu maisha yetu ya badae inaonekana. Bango hili ninaeleza umuhimu wa ni vitu aina zake vitisho vinavokabili msitu na jinsi ya kuitunza.

Ubao mweupe uliowekwa ukutani, unaonekana kuwa katika darasa. Juu ya ubao, kuna kadi nne zenye herufi kubwa na ndogo za kingereza. Chini ya hizi kadi, kuna maneno yaliyoandikwa yakionyesha miezi ya mwaka.

Ukurasa moja katika karatasi la somo la dini ya Kikristo linaonekana. Kuna maswali kadhaa ambayo mwanafunzi amejibu na mwalimu amesahihisha kama vile "Ni siku ipi Mungu aliumba jua, mwezi na nyota?"

Mlango uliotengenezwa na mbao na umepakwa rangi ya kahawia unaonekana. Juu ya mlango huo kuna kioo ambacho kimewekwa. Kuna maandishi ya maabara ya Bayolojia na maabara ya Kemia ambayo yamewekwa kwa mlango huo.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, anaonekana amevaa shati la kotakota ya rangi ya kahawia na nyeupe na shati ya ndani ya kijivu, chini, amevaa suruali ya jinzi ya bluu.

Chati ya siku ya wiki umebandikwa ukutani ikiwa na orodha ya siku zote saba za juma chati hii inaonekana kuwa ya kielimu pengine inatumika shuleni.

Wanaume watatu, wawili wakiwa wana ulemavu wa viungo vyao wakitembea kwa kutumia magogo, wako kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi. Mwanamke wa kushoto amevaa jezi nyeusi.

Eneo kubwa la nyasi la kijani kibichi linaonekana likiwa limekatwa vizuri na kutunzwa , nyasi hii imechukua sehemu kubwa ,kuna msitari mweupe unaoonekana ukiwa umepita katikati ya nyasi.

Kiti cha mwanfunzi na meza yake iliyonganishwa kinachotumika shuleni kinaonekana kiti na meza kimetengwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia nyepesi na chuma cheusi kwa miguu na fremi.

Kompyuta ya rangi nyeusi imeekelewa kwenye meza ya rangi nyeupe iliyoundwa na mbao. Kando yake kuna kiti cha rangi nyeupe. Mbele yake kuna chuma za rangi ya kijani.

Mwanamke ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kunyanyua vyuma, ndani ya Gym , anaonekana kutoa ishara ya kidole gumba, mwanamke huyu amevaa furana nyeupe yenye kora, na suruari nyeusi, yenye mifumo mieupe.

Mwanamke mwanariadha. Amekaa kwenye kiti maalum cha makurudumu kwa ajili ya mashindano. Kwenye uwanja wa riadha usiku. Amevaa nguo za michezo na glavu na anaonekana akijiandaa kwa ajili ya mbio.

Mwanariadha anayeonekana kama mwanaume wa kuruka mbalimbali, anaoneka baada ya kutoka kwenye shimo la mchanga. Mwanariadha huyo, amevaa fulana nyeusi na kaptula fupi ya rangi nyepesi.

Jadala la kitabu linaonekana limechakaa kidogo, na lina michoro ya majani ya kijani na maua ya rangi ya bluu. Linaonekana kuwa kitabu cha kujifunzia lugha ya kiswahili kwa wanafunzi wa ngazi ya chini.

Mwanamke anayeitwa Asiya, amekaa kwenye kiti cha mbao akitabasamu mbele ya kamera. Amevaa jaketi nyekundu na nyeusi ya michezo, suruali nyeusi na viatu vya mchezo.

Ubao mweupe uliowekwa ukutani unaonekana. Ubao unaonekana kuwa na maandishi, yaliyoandikwa kwa kalamu ya ubao, ingawa si rahisi kusoma vizuri kutokana na mwanga, baadhi ya maneno yanayo onekana ni kama marketing na team leader . Kuashiria kuwa ubao unatumika kwa ajili ya kupanga au kuandika kuhusu maneno yanayo husu kazi au miradi.